Tunaona mchezaji anayeruka. Amevaa kaptura nyeusi na shati ya rangi ya nyekundu iliyo na jina lake Kipchirchir. Nyuma yake kuna wale ambao wameketi kwenye viti wamevaa shati za rangi ya machungwa na kofia nyeupe.

Tunaona watu wawili wamesimama, mmoja amevaa suti nyeusi na tai ya manjano. Kando yake kuna mwanamke aliyevaa rinda ambalo ni la rangi ya nyekundu na nyeusi. Nyuma yao kuna watu ambao pia wamevaa marinda yanayofanana ya rangi nyeusi na nyekundu.

Tunaona wachezaji ambao wanang'ang'ania mpira, mmoja amevaa sare yake ya kijani mwingine amevaa sare yake nyeupe iliyo na mistari ya blue .Nyuma yao kuna mashabiki walioketi kwenye viti na bango lililoandikwa Kenya premier league .

Naona wachezaji wanawake wanang'ang'ania mpira wamevaa sare zao za rangi ya bluu na kaptura zilizo na nyeupe. Nyuma yao kuna wachezaji wengine na watu wanaoshabikia.

Tunaona wachezaji wa voliboli, wanaruka juu kufikia mpira. Mchezaji wa kwanza amevaa shati ya rangi ya kijani iliyoandikwa nambari 15 na rangi ya bluu. Mbele yake kuna neti, na mbele ya neti kuna wachezaji wawili ambao pia wameruka, wamenyoosha mikono, wamevaa shati za rangi nyeupe zilizoandikwa na rangi nyekundu, 6 na 2.

Mashabiki wa timu ya kenya wanaonekana wakiwa wanasheherekea sana. Huku kuna wengine wamevalia shati nyekundu na wengine kujifunga leso zilizoandikwa Kenya kiunoni.

Tunaona wanawake wachezaji wa mpira wa kikapu mmoja amevaa sare ya samawati ameushika mpira, mbele yake kuna ambaye amevaa sare nyeupe kando yao, kuna wachezaji wengine ambao wamevaa sare nyeupe.